Mtu ameketi mezani akiandika kwenye kitabu cha kumbukumbu kinachofanana na kile kilicho karibu naye ambacho kimeandikwa serikali ya kaunti ya Kajiado, idara ya hudumu za afya, rekodi za matibabu.

Wauguzi watatu waliovaa vinyago wakiwa wameshikilia ngani ambayo inaonekana kama mwanamke amelazwa juu yake na shuka nyeupe, kwenye chumba kinachofanana na chumba cha hospitali.

Wanawake watatu wamesimama pande zote mbili za bango mbele ya hema linalosema Health Right Kenya Wizara ya Afya Kaunti ya Trans Nzoia. Wanawake hao wanatabasamu na wanaonekana kuwa na furaha.

Gari la wagonjwa likihangaika kupita kwenye maji yanayoonekana kama mafuriko barabarani katika eneo la vijijini. Huenda likijaribu kufika kwa mtu anayehitaji msaada.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja, wanasukuma bidii wakichimba mtaro, pengine wakijaribu kutengeneza njia ya maji kutiririka kwa uhuru. Watu wengine wawili wamesimama juu ya nyasi pembeni, kidogo juu zaidi.

Eneo la msitu lenye kitanda cha maji kinachokauka na kijito. Visiki vingi vya miti iliyokatwa vinaonekana. Huku anga la jioni lenye mawingu likiwa katika mandharai ya nyuma.

Duka la dawa lililoangaziwa vizuri likionyesha aina mbalimbali za dawa na bidhaa za afya kama vile: losheni, miswaki, vidonge vya koo na vinginevyo, huku kukiwa na sehemu ndogo ya kukaa karibu na maonyesho.

Daktari akiwa katika chumba cha matibabu, akichora kitu kwa mguu wa kijana mdogo ambaye ameketi karibu naye akiwa amevaa blanketi la Kimaasai , akiwa amenyoosha mguu.